Hii ni sehemu ya maegesho ya magari. Kuna magari matatu yanayo onekana. Mawili ni ya kijivu na moja ni la rangi nyeusi. Pia kuna bango linalo onyesha kampuni ya safaricom. Bango lenyewe ni la kijani kibichi.

Hizi ni nguo aina ya mtumba ambazo huuzwa kwa bei ya chini ikilinganishwa na zile nguo za dukani, hivyo wananchi wengi hufaidika kwa kupata nguo zenye bei ya chini na hivyo kusaidia watu katika maisha yao ya kila siku.

Duka hili liko kando ya barabara mbele ya mtaro. Duka lenyewe ni la rejareja na pia lina huduma za M-pesa na milango yake imepakwa rangi ya kijani kibichi.

Barabarani kunaonekana magari mawili, kando ya barabara kuna jengo ambalo lina duka kadhaa, duka lingine ni la M-Pesa, lingine ni la rejareja, kuna wanawake wanaouza bidhaa walioketi mbele ya duka hizi.

Ni sehemu yakuegesha magari inayoitwa maegesho na kuna magari aina mbalimbali ambayo yameegeshwa hapa, magari ya rangi nyeupe, magari ya rangi samawati, magari ya rangi ya nyekundu na mengineyo tu , yameegeshwa katika sehemu hii

Bango hili linaonyesha bima ya Afya ya Imana, kuna picha ya mwanaume, mwanamke pamoja na mtoto mdogo ambao wanatabasamu huku wamejifunika kitabu kikubwa, kuashiria ya kwamba wako chini ya bima hii ya afya.

Ni soko la kuuza mboga ya majani. kuna mnunuzi na muuzaji wanajadiliana kuhusu bei ya mboga hizo. Kuna wauzaji wengine ambao wameketi wakisubiri wanunuzi. Soko lenyewe limefunikwa kwa magunia ili kuwaepusha na makali ya jua.

Chati inaonyesha bima ya afya. Bima yenyewe ni ya jubilee na kisha manufaa yenyewe yameorodheshwa kama vile labda kuwaona wahudumu wa afya, malipo ya wahudumu wa afya, madawa kisha wataalamu, sehemu ya wanawake kujifungulia na isitoshe oparesheni.

Bango hili linaonyesha bima ya magari ya kibinafsi. Bima yenyewe ni ya kampuni ya Anziano na inaonyesha malipo ambayo wanafanya kwa mfano wanalipa shilingi elfu moja kwa mwezi na elfu tano kwa mwaka.

Magari yameegeshwa uwanjani, na ni magari aina mbalimbali, ikiwemo gari la matatu ambalo ni la kampuni kwa vile limeandikwa maandishi ya kwamba wanapeana angalau mkopo kwa wananchi, mkopo wenyewe unakuja kwa njia ya haraka. Magari mengine pia yameegeshwa kando ya gari hili.

Ni barabarani na kuna ngari aina ya matatu au ukipenda nissan , lakini matatu hii ni ya kibinafsi, kwa vile haina mstari wa rangi ya manjano kuonyesha tu kwamba inamilikiwa na mtu binafsi au familia binafsi na si ya kubeba abiria barabarani wakati wanaposafiri.

Hii ni risiti ya ushuru uliolipwa kwa pesa taslimu. Pesa hizi zililipwa kwa banki ya KCB na kampuni iliyolipa ni Jomo Kenyatta International Airport. Kuna mhuri wa banki hii.

Mikono miwili ya mwanadamu imeshika noti nyingi za shilingi elfu moja. Noti hizi ni za Kenya na ni za rangi ya manjano na zina picha mbalimbali.

Hiki ni chumba cha maonyesho ya magari. Chumba chenyewe kina kuta za glasi ambazo zaweza onekana kutoka nje. Kuna magari kadhaa ambayo yameegeshwa ndani ya jengo hili na yenye rangi mbalimbali kama vile nyeupe, nyeusi, nyekundu na kijani kimbichi pia samawati.

Ni cheti cha kuonyesha rekodi ya uhalifu wa wakenya na yule ambaye amewasilisha majina yake ni Mary Nyambura Wanjiru, kisha kuna nambari yake ya kitambulisho na nambari yake ya simu, isitoshe pia kuna hela ambazo amelipia kwa huduma hizi za kupewa cheti hiki cha kuonyesha hali yake ya uhalifu.

Mikono miwili ya binadamu wawili inaonekana, mikono mmoja umevaliwa shati na umeshika bundi la noti za shilingi elfu moja. Noti hizi zilitumika kitambo nchini Kenya, na mkono huu unapokeza mkono mwingine hela hizo.

Gari ya rangi ya nyeupe limesimamishwa mbele ya ofisi ambayo ina milango ya glasi. Milango yenyewe inafunguka yenyewe hivyo kuna onyo kwamba watu wasongee kwenye mlango huo polepole ili usifunguke.

Mkono wa binadamu umeshika shilingi mia mbili, shilingi hamsini. Noti zilizokuwa zikitumika kitambo nchini Kenya, zilizokuwa zinaashiria picha ya marais wa Kenya lakini noti hizi zikabadilishwa, na hivi noti za Kenya zinaashiria majengo na labda wanyama, sio picha za binadamu kama hapo awali.

Hapa ni sokoni, kunakouzwa viatu vya wanaume, ni vya aina mbalimbali, kuna vile vya ngozi na vingine vya plastiki, na pia viatu vyenye rangi mbalimbali. Kuna mwanamke ambaye anauza nguo kando ya sehemu hii ya viatu.

Ni bima ya usafiri ya kuwashughulikia wanabodaboda, wendeshaji bodaboda na bima yenye inaitwa Bima Rahisi na mwanabodaboda anastahili kulipa shillingi elfu mbili mia tano kwa muda wa miezi sita ili kuweza kunufaika na bima yenyewe.

Hapa ni dukani kunakouzwa bidhaa mbalimbali ikiwemo maji, soda zilizowekwa kwenye jokofu, kisha kuna mipira ya watoto kuchezea ambayo inaning'inia hapo mlangoni, isitoshe pia duka hili wanauza vocha ya kuweka kwenye simu, vocha ya kampuni ya Airtel.

Hapa ni sokoni. Kuna watu kadhaa wanaonekana wamesimama katika soko hili. Kuna pia vibanda mbalimbali. Kibanda kimoja kina mahindi, sukuma wiki, nyanya, karoti, ndizi, viazi na pia lina magunia na ndoo.

Hizi ni noti mbili za shilingi elfu moja, nyingine inaonekana vizuri na nyingine ni hafifu. Noti hii ya elfu moja ina mchoro wa aliyekuwa rais wa kwanza wa jamuhuri ya Kenya Mzee Jomo Kenyatta.

Hii ni sehemu ya kuuzia magari. Yenyewe yamepangwa kwenye foleni na ni ya rangi mbalimbali kama vile nyeupe, nyekundu, samawati na nyeusi.

Ni duka rejareja kwamba duka hili linauza bidhaa rejareja ikiwemo mikate, sabuni na isitoshe pia duka hili lina huduma za Mpesa, huduma za kutuma simu na kupokea simu kupitia kwenye mtandao. Duka lenyewe limepakwa kijani kibichi na samawati.

Maduka mawili yamefuatana. Moja lina huduma za M-Pesa, huduma ambazo ni za kuweka na kutoa pesa kisha lingine ni la ususi. Mwanamke aliyevaa bui bui anapita mbele ya duka hili huku mwanaume ameketi kwa viti.

Wanaume wawili wanasalimiana, mmoja amevalia suti ya samawati na suti nyeusi. Ameshika ufunguo wa gari mikononi mwake na anakabidhi mwenzake ufunguo huo.

Kibanda hiki kina vitu mbalimbali kama vile ndizi, vitunguu, viazi vitamu , malenge, kabeji na gunia lingine la samawati na kreti ya kijani kibichi.

Bango hili linaonyesha bima la kibinafsi la ajali. Bima yenyewe ni ya kampuni ya Amarco. Ambayo inasimamia mtu anapokumbwa na ajali, kuna picha ya mtoto aliyefungwa bendeji.

Ni katika duka la kuuzia maziwa. Duka hili linafahamika kama Mount Kenya. Wanaume wawili wako dirishani wananunua maziwa. Msichana mmoja anatembea huku amevaa rinda la rangi nyeusi. Mwingine ameketi amevaa nguo ya samawati na nyeupe kisha ana mkoba.

Haya ni maegesho ya magari kwenye uwanja, labda ni siku ya hafla manake maegesho haya hayajajengwa vizuri ni uwanja tu na yamesheheni magari mbalimbali kama vile matatu, Kuna Pickup , gari aina ya Pick up na magari mengine ya kibinafsi.

Hili ni duka la kuuzia maziwa, maziwa aina ya royal ambayo yako kwenye viwango tofauti mfano kwenye karatasi na vingine kwenye vibuyu vya plastiki ambazo zina vifuniko vya rangi ya nyekundu na rangi ya samawati na vibuyu vingine ni vyeupe na vingine vyekundu.

Duka hili ni la kuuza maziwa. Ukutani kuna mchoro wa ng'ombe na pia mchoro wa binadamu anayekunywa maziwa kwa kutumia birauli. Kuna jiko mlangoni linalochemsha maziwa kwenye sufuria na watu watatu wameketi ndani ya duka hili.